Kofia ya mahafali ikiwa imewekwa juu ya kompyuta mpakato, na kaunda yake kuna rundo la vitabu. Hii inawakilisha dhana ya mifumo ya kidijitali, na majukwaa ya kujifunzia mtandaoni, ambapo teknolojia ya kompyuta, na mtandao, hutumika kutoa elimu. Upatikanaji wa rasilimali za kujifunzia kama vitabu vya kidijitali, na masomo ya mtandaoni, kupitia kompyuta, hufanya elimu kuwa rahisi kupatikana na kubadilika kulingana na mahitaji, ya wanafunzi.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta mpakato akitumia mfumo wa kujifunza mtandaoni. Kama inavyoonekana kutoka kwenye skrini, hii inawakilisha jinsi mifumo ya kidijitali na kujifunzia mtandaoni inavyobadilisha elimu, ikiwapa wanafunzi uwezo wa kujifunza kutoka mahali popote na wakati wowote.

Msichana mdogo akiwa ameketi mbele ya kipakatalishi, amevaa vipokea sauti na anaonekana akishiriki kikamilifu katika somo au mkutano wa mtandaoni. Hii inaakisi matumizi makubwa ya mifumo ya kidijitali, na majukwaa ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Kipatalishi iliyounganishwa na mtandao wa ikoni mbali mbali ,ikiwakilisha mifumo ya kijidigitali na majukwaa ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Ikoni hizi zinaashiria vipengele mbali mbali kama vile mawasiliano ,hifadhi ya wingu ,kujifunza, usalama , na upatikanaji wa taarifa .Ikionyesha jinsi teknologia inavyounganisha raslimali na kuwezesha elimu mtandaoni.

Mtu akitumia kipakatalishi. Huku skrini ikionyesha wazi matumizi ya majukwaa ya kidijitali. Hii inaashiria mwelekeo wa kisasa wa elimu, ambapo teknolojia imewezesha kujifunza kutoka popote na wakati wowote. Ikirahisisha upatikanaji wa maarifa na ujuzi kupitia mtandao.

Mwanaume aliyevaa suti akitumia tarakilishi mezani akionekana kugusa skrini. Mazingira yanayomzunguka yenye vitu kama vyombo vya mziki na pambo yanaweza kuashiria yuko katika mazingira ya kufanyia kazi au kujifunza kutoka nyumbani au ofisini. Hii inaweza kuwakilisha matumizi ya mfumo wa kidijitali ambapo teknolojia inawezesha kujifunza na kufanya kazi kwa mbali.

Mwanamke akitumia kipakatalisha akiwa amezungukwa na skrini pepe zinazoonyesha maudhui mbalimbali ya kidijitali. Ikiashiria jinsi majukwaa ya kidijitali na mifumo ya kujifunzia kwa njia ya mtandao, yanavyobadilisha elimu na kazi. Hii inaonyesha jinsi teknolojia, inavyowezesha upatikanaji wa maarifa na ujuzi popote na wakati wowote.

Mwanafunzi au mtu anayejifunza akiangalia skrini ya kipatakalishi iliyo na mkufunzi akitoa somo, huku akichukua maelezo kwenye daftari. Hali hii inaonyesha wazi matumizi ya mifumo ya kidijitali na majukwa ya kujifunzia mtandaoni ambapo elimu inatolewa kwa njia ya mbali.

Mwanafunzi akiwa ameketi ndani ya kipakatalishi akichukua maelezo kutoka kwa mwalimu anayeonekana kwenye skrini kupitia simu ya video au jukwaa la kujifunzia mtandaoni. Hii inaakisi matumizi makubwa ya mifumo ya kidijitali na majukwaa ya kujifunzia kwa njia ya mtandao ambayo yamekuwa muhimu sana katika kutoa elimu kwa mbali.

Ramani ya dunia iliyounganishwa na watu mbalimbali kuashiria mawasiliano na miunganisho ya kimataifa kupitia jukwaa la kidijitali. Kila duara linaonyesha mtu tofauti likiwakilisha watumiaji au wanafunzi waliotawanyika kijiografia. Chini ya ramani, kuna vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta za mkononi, kompyuta mpakato na simu za mkononi vikisisitiza jinsi teknolojia inavyotumika kuwezesha kujifunza na kuwasiliana.

Mtu akitumia kipakatalishi huku ukiwa na ikoni za kidijitali zinazoelea hewani, kama vile kitabu, kofia ya kuhitimu, kioo cha kukuza na video. Hii inawakilisha jinsi majukwaa ya kidijitali yanavyobadilisha elimu, yakitoa uwezo wa kujifunza kwa njia ya mtandaoni, kupata rasilimali nyingi za masomo, na kushiriki katika madarasa pepe — yote kwa urahisi na ufanisi.

Kundi la vijana wakiwemo wanaume watano wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakitumia vipakatalishi. Wanaonekana wakishirikiana wakijadili na kufanya kazi pamoja. Jambo linaloashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa kushirikiana. Matumizi ya vipakatalishi yanaonyesha wazi jinsi majukwaa ya kidijitali yanavyochangia katika elimu na ujifunzaji wa kisasa.

Watoto wawili, mmoja akiwa msichana, wakitumia tarakilishi huku mtu mzima akionekana nyuma yao labda akiwasaidia. Hali hii inaonyesha jinsi mifumo ya dijitali na majukwaa ya kujifunzia mtandaoni, yanavyowezesha watoto wadogo kufikia elimu na ujuzi wa teknolojia mapema.

Mwalimu akisimama karibu na wanafunzi wawili, wote wakitumia kipakatalishi, jambo linaloshiria matumizi ya majukwaa ya kidijitali katika elimu. Hali hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kuamrisha ufundishaji na ujifunzaji kuruhusu wanafunzi kupata nyenzo za elimu mtandaoni na kushiriki katika masomo yanayo washirikisha zaidi.

Mtu akitumia kipakatalishi huku kidole kimoja kikiashiria skrini kuashiria matumizi ya teknolojia, katika kujifunza au kufanya kazi. Kipakatalishi hii inaweza kutumika kama jukwaa la kidijitali ambalo huwezesha upatikanaji wa maarifa na kozi mtandaoni.

Kompyuta mpakato iliyofunguliwa katikati ikionyesha dhana ya elimu ya kidijitali na jukwaa ya kujifunzia mtandaoni. Nyuma yake kuna kitabu kikubwa chenye alama mbalimbali za elimu kama vile kofia ya kuhitimu na mirija ya maabara kuashiria mada mbalimbali za masomo. Kuna tufe zenye alama zinazoelezea masomo na vipengele tofuati vya kujifunzia kidijitali.

Msichana mdogo akiwa amevaa vipokea sauti na akitumia kompyuta kibao akionekana kushangaa na kufurahia kile anachojifunza au kuona. Hali hii inaonyesha jinsi majukwaa ya kidijitali yanavyoweza kuunda uzoefu wa kujifunza wenye mvuto na mwingiliano kwa watoto.

Watoto wawili, msichana na mvulana, wakitumia tarakilishi huku mtu mzima akionekana nyuma yao, labda mwalimu au mzazi akiwafundisha. Hali hii inaashiria matumizi ya majukwaa ya kidijitali kutokea umri mdogo, ambapo watoto wanajifunza kutumia teknolojia kwa ajili ya elimu.

Kipakatalishi iliyouwashwa na kuonyesha skrini yenye maneno elimu mtandaoni ikiambatana na muundo wa kijometria wa rangi ya samawati na waridi ,karibu na kipakatalishi hiyo kuna kikombe cha kahawa kuashiria mazingira ya utulivu na uwezekano wa kujifunza au kufanya kazi ukiwa nyumbani au mahali popote.

Vijana watatu wakiwa wamejikita kwenye kompyuta zao za mkononi huku mmoja wao akiwa amevaa vipokea sauti na wengine wakionekana kushirikiana au kujifunza pamoja. Mandhari inaashiria mazingira ya ofisi au kituo cha mafunzo ya teknolojia ambapo kila mmoja anaonekana kushughulika na kazi yake kwenye kompyuta.

Msichana akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni, na akitumia kipakatalishi pamoja na kifaa kingine cha kielektroniki, kinachofanana na kompyuta kibao, na kalamu ya kidijitali. Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kidijitali, ambapo wanafunzi au watu binafsi, wanaweza kujifunza au kufanya kazi kutoka popote.

Kundi la watoto wakiwa wamevaa vifaa vya uhalisi pepe, na kufurahia uzoefu wa kujifunza au kucheza. Hii ni mfano mzuri wa jinsi majukwaa ya kidijitali, yanavyoweza kutumika kuunda mazingira ya kujifunzia, yenye mvuto na mwingiliano.

Mtu akitumia mifumo ya kujifunzia na mikutano ya mtandaoni ambapo anaonekana akishiriki katika mkutano wa video na watu wengi kwenye skrini kubwa iliyounganishwa na kompyuta mpakato. Hii inawakilisha kikamilifu dhana ya mifumo ya kidijitali na kujifunza kwa njia ya kielektroniki.

Wasichana watatu wadogo wakiwa wamevalia sare za shule wameketi pamoja na kutazama kipakatilishi. Mmoja wao anaonekana akimweleza mwenzake kitu fulani kwenye skrini kuashiria wanajifunza au kushirikiana kwa kutumia teknolojia.

Mwanafunzi akitumia kipakatalishi kwa ajili ya kujifunza mtandaoni ambapo kwenye skrini anaonekana mwalimu akiandika hesabu kwenye ubao mweusi. Hii inaakisi wazi matumizi ya kijukwaa ya dijitali na kujifunza ambayo yamekuwa muhimu katika kutoa elimu ya mbali.

Eneo la kazi lenye tarakilishi, kibodi, kipanya na vifaa vingine vya kielektroniki. Huku skrini ya tarakilishi ikionyesha mwalimu akifundisha somo la hisabati. Hii inawakilisha mfumo wa elimu ya kidijitali ambapo wanafunzi wanaweza kujifunza kupitia majukwaa mtandaoni bila kuhitaji uwepo wa kimwili darasani.

Kundi la watoto wanne. Wanaonekana wakiwa shuleni. Wamekusanyika karibu na kompyuta wakijifunza kwa pamoja. Mtoto mmoja anaonekana akijifunza kwa mabano mouse ,huku mwingine akionyesha kitu kwenye skrini. Kuashiria ushirikiano na kujifunza kwa vitendo kupitia teknolojia.

Ripoti ya mkutano wa kimataifa wa elimu wa mwaka elfu mbili ishirini ikisisitiza athari za Covid 19 kwenye elimu. Kwenye jadala la ripoti, watoto wanne wanaonekana wakitumia vifaa vya kielektroniki kama vile kipakatalishi na wakiwa wamevaa barakoa. Hii inaashiria umuhimu wa kuongezeka kwa matumizi wa mfumo wa kidijitali.

Mtu akitumia kipakatalishi akiwakilisha jinsi teknolojia inavyotumika sana katika elimu na ujifunzaji wa kidijitali. Upande wa kulia, taswira ya kidijitali inaonyesha ubongo na ikoni mbalimbali. Kama vile kofia ya kuhitimu, kitabu, penseli, na skrini ya tarakilishi; zote zikizunguka na kuunganishwa na ubongo. Hii inaashiria mwingiliano wa mifumo ya kidijitali na majukwaa ya kujifunzia mtandaoni.

Mtu akitumia kipakatalishi iliyowekwa kwenye meza ya mbao. Kiti ikiwa na daftari wazi, kalamu, kikombe cha kahawa na labda simu karibu. Mkono wa mtu huyo unaonekana ukiwa kwenye kibodi. Akifanya kazi au kujifunza. Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kidijitali. Ambapo teknolojia, unarahisisha upatikanaji wa elimu na kazi kutoka mahali popote.

Programu ya udeni jukwaa maarufu la elimu mtandaoni ikionekana kupitia kikuza macho hii inaashiria mwelekeo wa sasa wa elimu dijitali ambapo watu wanaweza kujifunza ujuzi mpya kama vile usimbaji na masomo mengine mengi kutoka popote duniani kupitia coursi za video.

Mtoto wa shule akiwa ameketi mbele ya tarakilishi, akitumia kifaa hicho kwa mathumuni ya kujifunza. Mwonekano wake unaonyesha utulivu na umakini huku akitazama mbele, jambo linaloashiria ushiriki wake katika masomo. Uwepo wa tarakilishi nyingi zilizopangwa kwenye madawati, zinaashiria matumizi ya teknolojia ya kidijitali na mifumo ya kujifunza mitandaoni.

Mwanalimu mwanamke anayeonekana amevaa sare ya kitamaduni ya kihindi. Amekaa mbele ya kipakatalishi na anaonekana akifanya kitu huku akitabasamu. Amezungukwa na kundi la watoto wa shule labda wanafunzi wake ambao wote wanaonekana wamevalia sare za shule. Watoto hao wamekusanyika karibu naye na wanaangalia kwa makini kinachoonyeshwa kwenye skrini ya kipakatalishi baadhi yao wakitabasamu na kuonyesha udadisi.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi mbele ya kompyuta kubwa akishiriki katika mkutano wa video. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha za watu wengi tofauti. Wakiwa wameunganishwa kupitia mtandao. Jambo linaloashiria kuwa ni mkutano wa mtandaoni au darasa ya mtandaoni. Mwanaume huyo anaonekana akishika nyaraka akifuatilia au akiwasilisha.

Mwanamke huenda kuwa ni mwanafunzi au mtalaamu ameketi kwenye meza na akichunguza karatasi fulani anaonekana kuzingatia sana kile anachokifanya, mbele yake kuna kompyuta mpakato ambayo inaashiria matumizi ya teknolojia.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta mpakato huku kompyuta ingine ikiwa nyuma yake, ikijionyesha mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi. Hali hii inaakisi moja kwa moja matumizi ya majukwaa ya kidijitali. Kompyuta mpakato ni zana muhimu inayowezesha wanafunzi au watu wengine kupata masomo mtandaoni.

Mwanamke anakitumia kipakatilishi ambayo ni kifaa muhimu katika kujifunza kidijitali. Anaonekana akichapa au kufanya kazi kwenye kipakatilishi yake, labda akifanya utafiti, akifanya kazi za kozi au akishiriki katika darasa la mtandao. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyowezesha upatikanaji wa elimu.

Msichana mdogo mwenye umri wa shule ya msingi, akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato yenye kifuniko chekundu. Anaonekana akishiriki kikamilifu katika somo au kipindi cha mtandaoni. Mkono wake mmoja umeinuliwa juu, kama ishara ya kujibu swali au kutaka kuuliza na mwingine umeshikilia kalamu.

Wanawake hawa wamejilimbikiza kwenye kompyuta zao za mkononi na skrini kubwa ambayo inaonekana kuonyesha msimbo wa kompyuta. Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kidijitali, kwa ajili ya kujifunza programu au taaluma zingine za tehama.

Mwanamke mtaalamu wa afya anaye onekana kama daktari au muuguzi kutokana na mavazi yake ya samawati. Anaonekana akitumia vifaa vya kidigitali kama vile kipatakilishi iliyo wazi iliyo mbele yake na simu janja mkononi mwake anaonekana akichukua maelezo au akifanya kazi muhimu.

Mwanafunzi amejiingiza kikamilifu kwenye ulimwengu wa masomo ya kidijitali mbele yake kuna kompyuta mpakato kifaa muhimu kinachowezesha kufikia majukwaa ya masomo ya kidijitali, kwenye skrini tunaweza kuona jinsi wanafunzi na walimu wanavyounganishwa bila kujali umbali.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwanafunzi, akishiriki katika kujifunza kidijitali au kwa njia ya mtandao. Amevaa vipokea sauti akitazama kipakatalishi yake kwa tabasamu kuku akiandika kwenye daftari. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumba, kuashiria urahisi na uhuru wa kujifunza kupitia majukwaa ya kidijitali.

Miundombinu tofauti ya kurasa za tovuti zote zikihusiana na dhana za kujifunza kidijitali na elimu mtandaoni. Kila muundo una kichwa kikuu zinazowakilisha dhana husika kama vile watu wanaojifunza, majengo ya biashara na vifaa vya kidijitali kama simu na kompyuta. Miundo hii inatumia rangi angavu na mpangilio safi ikionyesha urembo wa kisasa wa tovuti.

Mwanamke kijana mwenye nywele zilizofungwa juu, amevaa shati la njano na fulana nyeupe ndani. Amekaa mezani. Mbele yake kuna kompyuta mpakato iliyo wazi na daftari au kitabu. Anaonekana akisoma kitu kwenye daftari huku akiwa ameshika kalamu na sura yake inaonyesha umakini na labda kutafakari.

Mtu anakitumia kipakatalishi katika mazingira meusi huku mikono yake ikiwa kwenye kibodi. Juu ya kipakatalishi hio na kuzunguka eneo la mkono, kuna icon za kidijitali zilizoelea hewani. Zinawakilisha dhana mbalimbali za elimu na kujifunza kidijitali.

Kundi la vijana wanaume wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Kila mmoja akiwa na kipatakalishi yake. Wanaonekana wakifanya kazi pamoja, wakijadiliana ana kushirikiana. Jambo linaloashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa kushirikiana kidijitali.

Kijana mwanamume ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi au mtaalamu akiwa ameketi mbele ya kipakatalishi amevaa vipokea sauti. Anatabasamu usoni akiwa amejikita katika anachokifanya. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na mmea wa ndani ikionyesha mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi.

Kompyuta kibao hii ni mfano halisi wa kifaa kinachotumika sana katika elimu ya kidijitali. Skrini yake inaonyesha programu au michezo ya kielimu yenye rangi na picha. Ikionyesha jinsi masomo ya kidijitali yanaweza kuwa ya kuvutia na kufurahisha hasa kwa watoto.

Msichana ameketi mezani akitumia kipakatalishi chake kwa ajili ya mkutano wa darasa la mtandaoni. Amevaa vifaa vya sauti vya masikioni, lakini haonekani kushiriki kikamilifu katika kikao hicho. Kwenye skrini ya kipakatalishi, kuna picha za washiriki wengi, zikionyesha kuwa ni mkutano wa kikundi. Pembeni yake kuna daftari na kalamu, ishara kwamba anachukua dondoo au anafanya kazi nyingine.

Kwenye skrini ya kompyuta, tunaona picha ya mwanafunzi na alama za programu mbalimbali zikionyesha jinsi majukwaa ya masomo ya kidijitali yanavyorahisisha mawasiliano na upatikanaji wa maarifa. Simu ya mkononi karibu na kompyuta inaashiria uwezo wa kujifunza wakati wowote na mahali popote kupitia programu za simu.

Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani, labda nyumbani au katika nafasi ya kujisomea, yenye kabati au rafu nyuma yake. Hali hii inatoa taswira ya mtu anayetumia teknolojia kwa ajili ya kujielimisha au kuboresha ujuzi wake, akitumia majukwaa ya kidijitali yanayoruhusu kujifunza kwa urahisi, na kwa wakati wake mwenyewe.

Darasa la kisasa lenye madawati na viti vilivyopangwa vizuri ikiashiria miundo mbinu bora ya kielimu. Wanafunzi wamevaa sare na wanaonekana wakishiriki kikamilifu katika somo, huku mwalimu akitoa msaada wa karibu kwa baadhi yao. Hii inaonyesha mazingira mazuri ya kujifunzia na upatikanaji wa vifaa muhimu vya shule.

Maabara ya tarakilishi yenye tarakilishi nyingi zilizopangwa vizuri kwenye meza zikiwa na skrini zilizong'aa za rangi ya samawati ishara ya kuwa ziko tayari kutumika. Kila eneo la kazi lina kibodi na kipanya na kuna ubao mweupe mbele kuashiria mazingira ya kufundisha.

Maktaba ya shule iliyojazwa vitabu penye rafu. Meza na viti, ikionyesha umuhimu wa vifaa na miundombinu ya elimu. Maktaba kama hii, ni muhimu kwa wanafunzi kupata rasilimali za kujifunzia, kufanya utafiti na kuongeza maarifa yao.

Jnego kubwa la ghorofa lililojengwa kwa mawe na matofali likiwa na madirisha mengi na korido ndefu. Likiwakilisha miundombinu ya tasisi ya elimu. Muundo huu mkubwa unaashiria uwepo wa madarasa, ofisi au labda bweni za wanafunzi ambazo ni muhimu kwa mazingira bora ya kujifunzia.

Lango la kuingilia kwenye jengo lililo andikwa maktaba. Likiwa na milango miwili mikubwa iliyo wazi na sehemu ya mapokezi inaonekana ndani. Pembeni ya milango, kuna mabango au rafu zenye vitabu. Hii inaashiria, uwepo wa maktaba ambayo ni kituo muhimu cha kujifunzia na utafiti katika taasisi za elimu.

Kundi la wanafunzi au washiriki wameketi katika chumba kikubwa chenye meza, viti na madirisha, ambacho kinaweza kuwa darasa , ukumbi wa mihadhara au chumba cha mikutano. Mazingira haya yanaashiria uwepo wa miundombinu muhimu ya kielimu kama vile samani za kutosha na nafasi kubwa ya kujifunzia.

Maktaba, ambayo ni sehemu muhimu ya miundombinu ya kielimu, ambapo mtu anonekana ameketi kwenye meza akisoma. Maktaba imejaa rafu zenye vitabu vingi. Zikionyesha utajiri wa nyenzo za kujifunzia, zinazopatikana. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa, ukiangazia nafasi hiyo, na kuunda mazingira tulivu na yanayofaa kwa ajili ya kujifunzia na utafiti.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu wakiwa wameketi kwenye viti vingi vya vyekundu vilivyopangwa kwa safu chini ya taa za kisasa. Hii inawakilisha miundombinu bora ya kielimu na ya hafla ikionyesha uwepo wa kumbi za mihadhara au kumbi za mikutano zenye uwezo wa kubeba idadi mubwa ya watu. Aina hii ya miundombinu ni muhimu sana kwa taasisi za elimu.

Basi la shule likiwa limejaa wanafunzi huku watu wazima wakionekana kusimama karibu . Uwepo wa basi hili unaashiria uwepo wa miundombinu muhimu ya usafiri katika sekta ya elimu, ambayo huwezesha wanafunzi kufika shuleni na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kielimu.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri na chenye samani za kisasa. Kuna kitanda kikubwa kenye shuka nyeupe na mito nyekundu na meza pembeni zenye taa na meza za kujipambia zenye maua. Hii inawakilisha malazi au miundombinu inayopatikana katika taasisi za elimu kama vile hosteli za kisasa za wanafunzi au vyumba vya wageni vya chuo kikuu.

Maabara ya kisasa iliyo na vifaa muhimu kama sinki, meza za kazi na viti ikiashiria miundombinu imara ya elimu. Uwepo wa maabara kama hii ni muhimu sana katika kutoa elimu ya kisayansi na kiufundi, ikiwezesha wanafunzi kufanya majaribio na kupata ujuzi wa vitendo.

kundi la watu, pengine wanafunzi au washiriki wa mafunzo. Wameketi darasani au ukumbini wa mihadhara. Hali hii inaangazia miundo mbinu na vifaa vya elimu ambavyo ni muhimu kwa kufanikisha mchakato wa kujifunza, Vifaa kama vile madawati, viti na nafasi ya darasa iliyopangwa vizuri vyote vinachangia katika kuunda mazingira bora ya kielimu.

Mtu akichagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu vingi ndani ya maktaba. Rafu hizo zimepangwa vizuri na zimejaa machapisho ya aina mbali mbali jambo linaloashiria maktaba iliyo na rasilmali nyingi za kielimu. Maktaba kama hizi ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu ikiwa katika shule.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa lenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikipanda juu hatua kwa hatua. Eneo hili limeundwa mahasusi kwa ajili ya kufundishia na kujifunzia ikiwa na uwezo wa kuchukua idadi kubwa ya wanafunzi au washiriki.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa mstari, zikiashiria mazingira safi na tayari kwa ajili ya kujifunzia. Hali hii, inawakilisha miundombinu ya vifaa vya elimu, ambayo ni muhimu sana kwa kutoa mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa na magodoro rahisi. Nguo na vitu vingine vya kibinafsi vinaonekana vikining'inia au kuwekwa karibu na vitanda. Eneo hili linaweza kuwa chumba cha kulala au cha wanafunzi katika shule ya bweni au chuo, kama vile vinavyopatikana katika baadhi ya shule za bweni nchini Kenya.

Chumba chenye kitanda, meza ndogo, kiti, feni na taa ya mezani ikitoa hisia ya nafasi ya malazi ya msingi au chumba cha kulala. Hii inawakilisha sehemu ya muindo mbinu ya makazi ya wanafunzi au wafanyikazi katika taasisi za elimu.

lango kuu la jengo lenye muundo wa kipekee, likiwa limezungukwa na mandhari ya kijani kibichi na bustani nadhifu. Hali inayo ashiria kuwa, ni taasisi ya elimu au kituo cha utafiti, kilicho na miundo mbinu iliyo pangika vizuri kama vile vyuo vikuu, na taasisi za kifundi nchini Kenya.

Basi la shule la kisasa lenye rangi ya njano angavu likiwa limepaki nje. Basi hilo linaonekana jipya. Magari kama haya ni muhimu sana katika miundo mbinu ya elimu hasa hapa Kenya kwa kuwezesha wanafunzi kusafiri kuenda na kurudi shuleni kwa usalama na urahisi.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au chumba cha sinema wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu zinazopanda juu. Viti hivyo vinaonekana kuwa vya mbao au chuma na vimefunikwa kwa kitambaa chenye rangi nyeusi au nyekundu iliyokolea. Sakafu inaonekana kuwa ya ngazi, ikiruhusu watazamaji wote kuona jukwaa au skrini iliyo mbele.

Chumba cha kulala cha wanafunzi, chenye vitanda viwili vya ghorofa, huku mwanafunzi mmoja akionekana ameketi kitandani kwake. Hali hii, inaakisi miundo mbinu muhimu ya makazi kwa wanafunzi, hasa katika shule za bweni, na vyuo vikuu. Vyumba hivi hutoa malazi kwa wanafunzi wanaotoka mbali.

Maabara ya kisasa iliyo na vifaa mbalimbali vya kufanyia majaribio ya kisayansi. Ina meza ndefu za kazi zenye sinki, makabati ya kuhifadhi vifaa na vifaa kama vile beakers na stendi za majaribio. Mpangilio huu unaashiria mazingira yanayofaa kwa ajili ya kufundishia na kujifunzia Sayansi hasaa Kemia na Biolojia.

Kumbi kubwa iliyojaa wanafunzi wakiketi kwenye viti vyekundu wakihudhuria labda somo au mkutano. Hii inaashiria uwepo wa miundo mbinu ya kielimu iliyoendelezwa kama vile kumbi za mihadhara zenye uwezo wa kuchukua idadi kubwa ya wanafunzi. Aina hii ya vifaa inaonyesha uwekezaji katika kutoa mazingira ya kufundishia na kujifunza yanayofaa, yanayoweza kukidhi mahitaji ya elimu ya juu au mkusanyiko mkubwa wa kielimu.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani, wakiwa wamevaa sare za timu tofauti na wakishiriki kikamilifu katika mchezo. Mmoja wa wachezaji anaonekana akimiliki huku mchezaji mwengine akijaribu kumnyang'anya. Hii inaashiria mazingira ya ukumbi wa michezo au uwanja wa ndani wa mpira wa kikapu, ambao ni sehemu muhimu ya miundombinu ya elimu na burudani.

Chumba chenye samani za mbao kama vile viti na meza kilichopangwa vizuri na chenye kuta za mawe. Ingawa sio darasa la kawaida, nafasi kama hii inaweza kutumika kama eneo la kujifunzia, maktaba ya shule au chumba cha mikutano kwa ajili ya semina na warsha za kielimu.

darasa la watoto wadogo labda shule ya chekechea au darasa la chini la shule ya msingi. Kuna mwanaume anayeonekana kama mwalimu au mwangalizi ,amesimama katikati ya darasa. Waatoto wengi wamepiga magoti au wamelala sakafuni karibu na madawati madogo wakionekana wakipumzika au labda wakifanya shughuli fulani ya kujifunza isiyo rasmi. Darasa linaonekana kuwa na vifaa rahisi huku ukuta zikiwa zimepambwa kwa michoro au mabango.

Mashindano ya kuogelea, ambapo waogeleaji kadhaa wameingia majini kutoka kwenye vitalu vya kuanzia, na watazamaji wakiwepo chini ya hema. Dimbwi la kuogelea lenye njia zimewekwa alama, pamoja na vitalu vya kuanzia na hema za watazamaji, vinaashiria miundo mbinu iliopo kwa ajili ya michezo ya maji. Vifaa hivi na maeneo haya, ni muhimu kwa vituo vya elimu na jamii kwa ujumla.

Kundi la wanafuzi au watafiti wakiwa katika maabara au warsha, wakifanya jaribio la vitendo, wakitumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Hii inaonyesha umuhimu wa miundombinu ya kielimu inayowezesha ujifunzaji wa vitendo kama vile maabara zenye vifaa vya kisasa.

Basi kubwa la shule lenye rangi la njano angavu likiwa na maandishi yanayosomeka school bus na jina la shule Mang'u High School. Uwepo wa basi hili la kisasa ya chapa ya Isuzu inaonyesha uwezekanaji katika miundo mbinu ya elimu hasa katika usafiri wa wanafunzi.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevaa makoti meupe meupe ya maabara wakishiriki katika majaribio ya kielektroniki au fizikia ndani ya maabara. Wanaonekena wakiwa wamekusanyika karibu na meza iliyojaa vifaa vya kielektroniki, nyaya na ubao wa majaribio wakifanya kazi kwa umakini. Mazingira haya yanaonyesha maabara iliyowezeshwa vyema ambayo ni muhimu kwa elimu ya sayansi na uandisi.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu na meza kadhaa za kusomea zikiwa na watu wachache wanaosoma au kujifunza. Hii ni mfano wazi na miundombinu muhimu ambayo ni kitovu cha maarifa ya utafiti.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vilivyopakwa rangi ya samawati hii inaashiria sehemu ya malazi labda katika bweni la shule au taasisi ya elimu au hata hosteli ya wanafunzi. Baadhi ya vitanda vinaonekana vikiwa na magodoro na nguo za kulalia. Kuna nguo zimetundikwa kwenye baadhi ya vitanda. Hii inaonyesha sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa vizuri, zikiashiria mazingira tayari kwa ajili ya kujifunza. Inaonekana kama shule ina miundo mbinu ya kutosha kwa ajili ya elimu ikiwa na madawati ya kutosha, madirisha makubwa yanayoingiza mwanga, majengo yanayoonekana kuwa imara; yakionyesha uwekezaji katika vifaa vya kufundishia na kujifunza.

Chumba hiki kinaweza kuwa sehemu ya mabweni ya shule au chuo au hata hosteli ya wanafunzi. Vitanda vya gorofa huwezesha kutumia nafasi ndogo vizuri. Jambo muhimu hasa katika maeneo yenye nafasi finyu au shule zenye idadi kubwa ya wanafunzi.

Vitanda hivi vya ghorofa vimepangwa vizuri vikinyesha jinsi shule au taasisi ya elimu vinavyojitahidi kutoa makazi salama na yenye utulivu kwa wanafunzi wao. Mabweni kama haya ni muhimu sana kwa mazingira ya kujifunzia yakiruhusu wanafunzi kuzingatia masomo yao bila kua na wasiwasi ya malazi.

Kundi la wanaume wakiwa kwenye chumba kinachoonekana kama ukumbi wa mazoezi au kituo cha michezo. Mwanamume aliye mbele amevaa fulana ya samawati ananyanyua uzito. Kuna wanaume wengine kadhaa nyuma yake wakitazama au wakifanya mazoezi. Upande wa kulia kuna vifaa vya mazoezi ya uzito. Hali ya chumba inaonekana kuwa rahisi yenye kuta zisizo na mapambo mingi.

Ndani ya maktaba ambayo ni sehemu ya miundombinu muhimu ya elimu. Tunaona wanafunzi wawili wakiwa wamekaa kwenye meza wakisoma au kufanya utafiti wakitumia rasilimali za maktaba. Nyuma yao kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu zikionyesha upatikanaji wa nyenzo za kujifunzia.

Maktaba kubwa yenye rafu ndefu zilizojaa vitabu zikifikia karibu na dari. Rafu zimetengenezwa kwa mbao na zimepangwa vizuri zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa rasilimali za kujifunzia. Mezani, wanafunzi wawili wanaonekana wakijisomea. Mmoja amevaa shati la kijani na mwengine shati la zambarau, wote wakiwa wamejikita kwenye shughuli zao.

Darasa lenye madawati na viti vilivyopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi upande wa kushoto wa ukuta. Madirisha mengi yenye nondo za chuma yanaonekana upande wa kulia yakiruhusu mwanga kuingia ndani. Dari inaonekana kuwa na taa moja. Chumba kinaonekana kuwa na kuta za rangi isiyokolea na sakafu inaonekana kuwa imechakaa kidogo.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kimoja kila upande wa chumba. Kati ya vitanda hivyo, kuna meza ndefu ya kusomea au kufanyia kazi, na viti viwili vinaonekana kwa umbali, nyuma ya meza. Hii inaashiria nyuma ya hosteli , bweni, au kambi ya wanafunzi.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa lenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikielekea kwenye sehemu ya mbele isiyo na watu. Labda mahali ambapo mhadhir husimama. Dirisha kubwa na taa za kisasa juu zinaashiria mazingira ya kujifunzia yaliyoboreshwa. Hii ni mfaono wazi wa vifaa na miundombinu ya elimu iliyotumika katika taasisi za elimu ya juu.

Vitanda hivi vya mbao vinaonekana kuwa imara. Ikionyesha uekezaji katika miundo mbinu ya kudumu kwa ajili ya makazi ya wanafunzi .Kuwepo kwa madirisha yenye mapazia kuonyesha uangalifu wa faraga na mazingara ya kupumzika.

Kundi la wasichana waliovalia sare ya rangi nyekundu na nyeusi. Wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo yenye nyasi fupi ambayo inaweza kuwa sehemu ya chuo au shule. Nyuma yao kuna majengo yanayoonkena kwa mbali yakionyesha miundo mbinu ya kituo cha elimu.

Darasa la kompyuta lenye idadi kubwa ya komputa zilizopangwa kwa safu. Zote zikiwa na skrini zinazo fanana. Hii ni mfano bora wa vifa na miundobinu ya elimu. Inayo lenga kuboresha ujifunzaji wa teknolojia. Uwepu wa kompyuta nyingi, unaashiria kua shule au taasisi, imewekeza kutuwa fursa za wanafuzi kujifunza ujuzi.

Chumba hiki kinaonekana kama bweni la shule au chuo au pengine hosteli ya wanafunzi. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao na kuonyesha utumiaji wa vifaa vinavyopatikana na vinavyodumu.

Mwanamke pengine mwanafunzi au mtafiti, akiwa ndani ya maktaba iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Anaonekana akitumia kifaa cha kielektroniki, labda simu au kishikwambi akitafuta au akirekodi taarifa. Vitabu vingi vilivyopo vinaashiria uwepo wa rasilimali nyingi za elimu. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa miundombinu wa kielimu.

Chumba chenye vitanda viwili viwili, vimepangwa kwa safu, vinavyoashiria kuwa ni bweni au chumba cha kulala pamoja, labda katika shule, chuo au kituo cha mafunzo. Hali ya chumba inaonekana kuwa rahisi na ya msingi, ikionyesha miundo mbinu ya makaazi kwa ajili ya wanafunzi au washiriki wa programu fulani za elimu.

Kundi la wanafunzi, wanaume na wanawake wakishiriki karika shughuli ya riadha au michezo kwenye uwanja wenye nyasi. Wanaonekana wako katika harakati za kukimbia huku mmoja akiwa aminama kama anajiaanda kuanza mbio ama amepiga magoti. Nyuma yao kuna majengo yanayofanana mabweni au madarasa na miti mingi ikionyesha mazingira ya shule au chuo.

Chumba au ukumbi ambao unaonekana kuwa umeandaliwa kwa ajili ya mkutano, Maonyesho au mapokezi. Sakafu ni ya marumaru au vigae na kuna viti viwili vya rangi nyeusi vikiwa vimepangwa mbele ya meza ndogo ya kahawa yenye rangi nyeusi na miguu nyekundu. Katika sehemu ya chumba kuna mabango mawili marefu yaliyosimama yakionyesha picha na labda habari ambayo yanaweza kuwa ya matangazo au elimu.

Maabara ya kisayansi iliyopangika vizuri. Ikiwa na vifaa vingi vya kisayansi, vinavyotumika kwa majaribio na utafiti .Tunaona mirija ya kupima, vikombe vya kupimia, chupa mbali mbali za kemikali na hadubini iliyowekwa Katikati. Kwenye rafu za Nyuma kuna chupa nyingi za kemikali ,na vifaa vingine vya maabara. Zikionyesha kuwa ni mahali pa kufanya majaribio mengi na tofauti.

Chumba kidogo cha kisasa ambacho kimepangwa kwa ufanisi sana; kikijumuisha sehemu ya kulala, sehemu ya kujifunzia au sehemu ya kufanyia kazi na jiko ndogo. Upande wa kushoto, kuna kitanda kilichopangwa vizuri chenye shuka za rangi ya samawati na kijivu. Karibu na kitanda kuna meza ndogo, nyeupe na kiti, kinachoashiria eneo la kusomea au kufanya kazi.

Ubora wa samani kama kitanda imara, na meza za kando unaashiria uwekezaji katika miundombinu endelevu. Katika vituo vya elimu, hii inatafsiriwa kuwa, kutoa madarasa yenye viti na meza imara. Maktaba zilizo na nafasi za kutosha za kusoma na maabara zilizo na vifaa vya kisasa. Rangi angavu za ukuta zinaweza kuhamasisha ubunifu na kuweka hali nzuri ya kujifunzia.

Kundi kubwa la vijana labda wanafunzi, wakiwa wamekusanyika juu ya mwamba mkubwa , wakufurahi mandhari ya wazi na anga la samawati lenye mawingu. Ingawa si wazi kama wao ni wanafunzi wa shule ya upili , hii inaweza kuwakilisha shughuli za ziada ,za shule au safari za masomo zinazotolewa katika elimu ya sekondari .

Kundi la wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamevaa sare zinazofanana. Wamekusanyika chini ya mti, baadhi wakiwa wamekaa na wengine wamesimama. Hali hii, inaweza kuashiria muda wamapumziko au labda kikao cha nje cha kujifunza au kujadili mada fulani. Jambo ambalo ni kawaida katika elimu ya sekondari.

Kundi la vijana wakiwemo wanafunzi wakishiriki katika shughuli fulani inayohitaji ushirikiano wa mikono labda kama sehemu ya mradi wa shule au mafunzo ya kiufundi. Katika muktadha ya elimu ya sekondari, inawakilisha umuhimu wa mbinu za kujifunzia zinazojumuisha vitendo ambazo zinawapa wanafunzi fursa ya kutumia ujuzi wao.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni wakitembea kwenye ukumbi. Inaweza kuwa tukio la shule kama vile sherehe ya kitamaduni au maonyesho ambayo ni sehemu ya shughuli za ziada za masomo katika elimu ya sekondari.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamekusanyika katika ukumbi au darasa kubwa labda wakishiriki katika mkutano, ibada au tukio la shule. Sare wanazovaa zinaashiria nidhamu na utambulisho wa shule, jambo la kawaida katika shule za sekondari nchini.

Mtoto mdogo akitumia vidole vyake kusoma maandishi ya breli kwenye karatasi nyeupe. Uso wa mtoto hauonekani wazi lakini mikono yake imejikita kikamilifu kwenye karatasi ikionyesha mchakato wa kujifunza au kusoma. Hali hii inawakilisha elimu maalum hasa kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kuona.

Kundi la watoto shuleni wakiwa wamekaa kwenye meza wakijishughulisha na shughuli za kujifunza au kucheza. Mbele kuna mtoto wa kiume mwenye ulemavu anayeketi kwenye kiti cha magurudumu akishirikiana kikamilifu na wanafunzi wenzake. Hali hii inaonyesha mfano mzuri wa elimu maalumu jumuisha ambapo watoto wenye mahitaji maalumu wanajumuishwa katika mazingira ya kawaida ya kujifunza.

Mikono ya mtoto ikishika na kuchezea vikombe vya rangi mbalimbali. Vikombe hivi vinavyoonekana kuwa vya plastiki na yenye rangi angavu kama vile manjano, samawati na kijani, vinaweza kutumika kama vifaa vya kujifunzia. Katika muktadha wa elimu maalum, michezo na vifaa hivi ni muhimu sana.

Mwalimu na kikundi cha watoto wengi wao wakiwa wameketi kwenye viti vidogo vilivyopangwa kwa duara. Mazingira haya ya darasa yanaweza kua mpango maalum ambapo mwalimu anatoa usikivu wa kibinafsi na msaada kwa kila mtoto. Ingawa watoto wengi wanaonekana wakishiriki kikamilifu, wengi wanaweza kuhitaji mbinu maalum za kufundishia na usaidizi wa ziada.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa darasani pamoja na wanafunzi wengine. Hii inawakilisha dhana muhimu ya elimu maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum, ambapo wanafunzi wenye ulemavu wanapewa fursa ya kusoma katika mazingira ya kawaida ya shule pamoja na wenzao.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akisoma kitabu katika maktaba. Uwepo wake katika mazingira haya ya kujifunzia unaashiria umuhimu wa elimu maalum inayohakikisha kwamba wanafunzi wote bila kujali ulemavu wao wanapata fursa sawa za masomo na rasilimali zinazowawezesha kujifunza.

Darasa ambapo mwanafunzi mmoja mwenye mahitaji maalumu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu anahudhuria somo. Hii inaashiria mazingira jumuisha ya elimu ambapo wanafunzi wote bila kujali ulemavu wao wanapata fursa sawa za kujifunza.

Mtoto mdogo mwenye vipokea sauti, huku sura yake ikionyesha umakini na pengine kujaribu kusikiliza au kuelewa kitu. Uwepo wa vipokea sauti umeweza kuashiria matumizi ya vifaa vya usaidizi vya kusikia au kuzuia kelele, jambo ambalo linaweza kuhusiana na elimu ya mahitaji maalum.

Mwalimu mwenye ulemavu wa kimwili akitumia kiti cha magurudumu akifundisha darasani huku wanafunzi wakimskiza kwa makini. Mmoja ananyoosha mkono akijibu swali. Mwalimu huyo anaonekana akitumia kielezo cha kemikali akionyesha jinsi elimu ilivyotolewa kwa ubora bila kujali hali ya kimwili ya mwalimu au mwanafunzi.

Mwanamke huenda mwanafunzi au mtaalamu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele yake kuna vitabu mezani licha ya changamoto za uhamaji zinazoashiriwa na kiti cha magurdumu anaonekana akijishughulisha kikamilifu na kujifunza au kufanya kazi kwa kutumia teknolojia

Mtoto mchanga mvulana akiwa amekaa kitandani na tabasamu pana usoni. Amevalia sare ya shule ya rangi ya samawati na nyeupe. Miguu yake ni miguu bandia ana mkongojo pembeni yake. Kitanda chake kina mto wa rangi nyingi, nyuma yake kuna vitanda vingi vilivyopangwa ikionyesha kuwa yuko katika mazingira ya bweni au chumba cha hospitali.

Wanafunzi watatu darasani, wakiwa wamekaa kwenye madawati. Mmoja wa wanafunzi, kijana mweusi, yuko kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akijishughulisha na kazi yake ya shule. Uwepo wake darasani pamoja na wanafunzi wengine, unasisitiza dhana ya ujumuishaji katika elimu. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu maalumu na jinsi mifumo ya elimu inavyojitahidi kuhakikisha wanafunzi walemavu wanapata fursa ya kujifunza.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kipakatalishi iliyoekwajuu ya meza. Amevalia barakoa nyeusi akionyesha huenda ni wakati wa kuzingatia afya ya uma au tahadhari za kiafya. Anaonekana yuko mahali pa uma kama vile mkahawa au maktaba.

Wanafunzi wanane wakiwa wamejishughulisha na kazi za mikono au kujifunza kwa vitendo. Wakitumia vifaa vinavyoonekana kuwa maalum na vinavyohitaji umakini. Hali hii inaweza kuwakilisha vyema mbinu za elimu maalum ambazo zinalenga kukidhi mahitaji tofauti ya wanafunzi wenye ulemavu au changamoto za kujifunza.

Mwanamke anaye onekana kuwa mwalimu au mlezi anajishughulisha na msichana mdogo katika bustani ya michezo. Labda wakicheza mchezo wa mikono au wakifanya mazoezi ya mawasiliano. Lengo kuu, linaweza kuwa elimu ya mahitaji maalum. Mazingira haya yanaashiria umuhimu wa mbinu za kujifunzia.

Watu watatu wakiwa wamekaa mezani wakijishughulisha na shughuli za sanaa au ufundi. Mwanamume aliyeketi katikati, ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum ya kielimu, amevaa shati la kijani kibichi anaonekana kujishughulisha kikamilifu na kazi yake. Upande wake wa kulia kuna mwanamke huenda ni mwalimu au msaidizi akimwangalia kwa uangalifu na labda akimsaidia.

Kundi la watu wazima wanne, wawili wanaume na wawili wanawake wakiwa wameketi na kuwasiliana. Wanaonekana kuwa wakitumiwa lugha ya ishara huku wakiwa na mikono yao katika pozi mbalimbali na nyuso zao zikionyesha hisia na umakini. Mwanamke aliyeketi katikati na mwanamke aliye kulia wanaonekana wazi kushiriki katika mawasiliano hayo. Nyuma yao kuna rafu nyeupe yenye herufi kubwa b ikionyesha mazingira ya ofisi, darasa au kituo cha mafunzo.

Wanafunzi wawili wakiwa wamekaa darasani, mmoja akitumia lugha ya ishara kuwasiliana ikisisitiza umuhimu wa elimu maalumu. Hii inaonyesha jinsi elimu inavyoweza kubadilisha ili kujumuisha wanafunzi wenye mahitaji mbalimbali. Ikiwa ni pamoja na wale wenye matatizo ya kusikia kuhakikisha wanapata fursa sawa za kujifunza na kuingiliana na wenzao.

Mwalimu mwanamke anamfundisha mwanafunzi ambaye huenda ana mahitaji maalum. Mbele ya ubao mweusi yameandikwa herufi za alfabeti. Mwalimu anaonekana akimweleza mwanafunzi, labda akimfundisha kutambua au kutamka herufi. Hii inaashiria mazingira ya elimu maalum ambapo walimu wanatoa usaidizi wa kibinafsi kulingana na mahitaji ya wanafunzi.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye meza, labda katika mkutano au darasa. Mwanamke mmoja, mwenye nywele za dhahabu, anaonekana akitumia lugha ya ishara. Akimuelekeza mwanamke mwingine, aliyeketi mbele yake. Hali hii, inaweza kuwakilisha elimu maalumu, kwa mahitaji maalum, ambapo wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia ,wanapata mafunzo ya kutumia lugha ya ishara.

Msichana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba, akionyesha kitabu na tabasamu usoni mwake. Hali hii inaangazia umuhimu wa elimu maalum na jinsi miundombinu inaweza kupatikana kwa urahisi unavyochangia katika ujumuishaji.

Mwalimu akishirikiana na wanafunzi wawili, anayeonekana kuwa na mahitaji maalum. Katika mazingira ya kujifunza akisisitiza umuhimu wa elimu. Mwalimu huyu anatoa msaada maalum na joto akitumia vifaa au mbinu vinavyohusisha wanafunzi kikamilifu katika shughuli za kujifunza.

Mwalimu mwanamume anamsaidia mwanafunzi wa kike ambaye naonekana kuwa na mahitaji maalum kutokana na baadhi ya sifa za uso. Mwalimu ameinama karibu naye na anaonekana akionyesha kitu kwenye kitabu, au karatasi inayoandikiwa na mwanafunzi. Mwanafunzi amejkita katika kuandika au kuchora.

Wanafunzi watatu wakiwa darasani, wakijifunza kwa bidii. Wamekaa kwenye madawati ya mbao, kila mmoja akionyesha umakini kwenye masomo. Huu ni mfumo mzuri wa umuhimu wa elimu jumuisha na elimu maalumu, ambapo kila mtoto bila kujali changamoto zake, anapata fursa kujifunza na kukua.

Wanawake wawili wakiongea kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke mmoja mwenye miwani na tabasamu anaonekana akifanya ishara yake kwa mikono huku mwanamke mwingine akimtazama na pengine akijibu kwa ishara zake. Hali hii inawakilisha mfano mzuri wa elimu maalum hasa kwa watu wenye maitaji maalum ya kusikia.

Mtoto anajihusisha katika elimu jumuisha ya watoto wenye mahitaji maalum. Mtoto anawezakuwa akitumia kitabu kilichoundwa mahususi kama vile kitabu chenye maandishi makubwa kinachowezesha kujifunza kwa urahisi katika elimu maalum.

Watoto hawa wanajifunza kupitia michezo na shughuli za vitendo. Walimu na wataaluma wa elimu maalum wanatumia mbinu bunifu zinazowafikia wanafunzi wote zikiwapa ujuzi wa kitaaluma, kijamii na maisha.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu au mkufunzi, akiwa ndani ya bwawa la kuogelea na msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum. Msichana huyo anatabasamu pana, anaonekana kufurahia sana uwepo wake majini na msaada anaoupata. Wote wawili wamevaa kofia za kuogelea. Mandhari ya bwawa la kuogelea yanaonyesha mazingira salama na yanayofaa kwa kujifunza.

Mwalimu akimfundisha mwanafunzi mdogo ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum ya kielimu. Mwalimu ameshikilia bango lenye vokali na ishara za mkono, akitumia njia ya mawasiliano inayolenga wanafunzi wenye matatizo ya kusikia au kuzungumza. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu maalum na juhudi zinazofanywa kuhakikisha wanafunzi wote wanapata fursa za kujifunza bila kujali changamoto zao.

Mwanafuzi mdogo wa kiume ambaye anaweza kuwa na mahitaji maalum, akijihusisha na masomo yake darasani. Nyuma yake kuna watu labda walimu au wasaidizi ambao wanaonekana kutoa msaada kwa kuzingatia elimu ya mahitaji maalum.